Dawa iliyowekwa katika chupa na kufungwa vizuri kwa mfuniko wenye rangi ya kijani, inatumika kwa wanyama wa kufugwa. Maelezo jinsi ya kutumia yameandikwa kwenye lebo iliyobandikwa katika chupa, pamoja na kwenye boksi pembeni yenye rangi nyekundu na nyeupe.

Wanaume watatu na mwanamke mmoja, wamevaa barakoa zenye rangi ya bluu, wameegamia maboksi makubwa ambayo juu yake kuna chupa zenye rangi nyekundu na nyeupe, ambazo zina dawa tofautitofauti kwa ajili ya mimea na wanyama wa kufugwa.

Chupa ndogo yenye rangi ya kahawia imefungwa vizuri kwa mfuniko wenye rangi nyeus, ina dawa inayotumika kuulia kupe kwenye mifugo kama ng’ombe. Huku maelezo ya jinsi ya kutumia yameandikwa kwenye karatasi iliyobandikwa kwenye chupa hiyo.

Wafanyakazi watatu walivaa sare maalumu wakiwa katika kiwanda cha kutengenezea pembejeo za kilimo aina ya mbolea wakifunga kwa mashine mifuko meupe iliyona mbolea kwa ndani , ambazo zitaenda kutumika na wakulima mashambani.

Jengo kubwa la ghorofa linatumika kama kiwanda kinachoitwa twiga kemikali kinatumika kutengenezea pembejeo za kilimo na madawa kwa ajili ya mifugo, huku nje kukiwa na watu wanaotembea kwa miguu na wengine wamepanda vyombo vya usafiri kama vile pikipiki.

Boksi dogo lenye rangi ya bluu pamoja na nyeupe, linadawa za wanyama wa kufugwa kama vile ngombe. Maelezo ya juu ya matumizi ya dawa hiyo yameandikwa juu ya boksi ili kumsadia mnunuzi kuwatibu wanyama kwa usahihi.

Chupa ndogo ya dawa yenye rangi ya kahawia inayotumiwa kwa mifugo kama vile: paka, mbwa, imefungwa vizuri kwa mfuniko pia inachapa yenye maelezo jinsi ya kuitumia huku pembeni kukiwa na boksi ambalo chupa hio hutunziwa .

Mwanamke mmoja aliyevaa fulana nyeupe, akiwa amesimama kwenye duka linalotumika kuuzia bidhaa mbalimbali za kilimo na wanyama, zilizowekwa kwenye vifungashio tofauti tofauti na kupangwa katika shelf na zingine zimetundikwa, bidhaa anazouza ni kama mbegu, mbolea na madawa.

Mwanamke mmoja akiwa ndani ya duka lenye bidhaa mbalimbali za mimea na mifugo kama vile mbegu na madawa, ambazo zimepangwa vizuri katika shelfu na kuhifadhiwa katika vifungashio kama vile chupa na mifuko ambavyo vimefungwa vizuri.

Duka kubwa linalotumika kuuzia pembejeo za kilimo pamoja na madawa ya wanyama, ambayo yamepangwa katika mashelfu na kabati la kioo. Kuna mwanamke mmoja ambaye ni muhudumu, akimuelezea mteja ambae ni mwanaume, juu ya mbolea aliyoishika.

Dawa iliyohifadhiwa na kufungwa vizuri katika boxsi, lenye rangi nyekundu na njano. Linatumika kutibu minyoo na wadudu wengine, waliyo ndani ya miili ya wanyama wa kufugwa kama ng'ombe ambao wanasababisha magonjwa na kudhohofisha miili ya wanyama hao.

Dawa ya mifugo aina ya vifaranga vya kuku, imehifadhiwa katika kifungashio chenye rangi nyekundu na njano, ina uzito wa gramu mia moja ishirini. Huku maelezo yake yakiwa yameandikwa juu ya kifungashio hicho.

Boksi dogo lililo na rangi ya njano na bluu, ndani linadawa za vidonge ambavyo vinatumiwa kwa wanyama wa kufugwa kama vile paka na mbwa. Huku maelezo jinsi ya kutumia yameandikwa juu ya boksi hilo.

Dawa inayouwa vijidudu mbalimbali katika mifugo aina ya mbwa imehifadhiwa na kufungwa vizuri katika kifungashio, chenye rangi nyeupe pamoja na silva huku maalezo ya matumizi ya dawa hiyo yakiwa yameandikwa juu ya kifungashio hicho.

Shamba kubwa lililolimwa na kupandwa mimea jamii ya vitunguu ambavyo tayari vimeanza kukomaa, limepitishiwa mipira mirefu myembamba ambayo inatumika katika umwagiiaji. Vitunguu hivi vikikomaa vizuri vitavunwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa ili mkulima ajipatie kipato.

Mkulima mmoja aliyevaa ovaroli la rangi ya bluu, amechuchumaa katika eneo dogo lililo na mimea midogo ya migomba ambayo ikikua itabeba mikungu ya ndizi ambazo zitachukuliwa na kwenda kuuzwa sokoni, nyuma yake kuna ardhi yenye majani na miti.

Watu wengi wamevaa mavazi tofauti tofauti, wakiweka kwenye mifuko yenye rangi nyekundu viazi mviringo vilivyokomaa na kuvunwa, ili waweze kuvipakia kwenye gari kubwa lililopo pembeni yao na waweze kuvipeleka sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mkulima mmoja akiwa amebeba toroli lililojaa pilipili zenye rangi tofautitofauti, ambazo zimekomaa na kuzivuna kutoka kwenye shamba lililopo nyuma yake. Atazichukua na kuzipeleka sokoni kwa ajili ya kuuzwa ili aweze kujipatia kipato.

Wakulima wanne wanevaa kofia na glavu mikononi, wakivuna viazi mviringo kwenye shamba kubwa na kuviweka katika ndoo; ambavyo vitachukuliwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Shamba hilo lina mashine ndogo aina ya trekta ambalo linaonekana kwa mbali.

Watu wa nne waluovaa glavzi wakichambua nyanya zilizopo juu ya meza, zenye rangi nyekundu na kijani, na kuziweka kwenye ndoo ndogo yenye rangi nyeusi. Ili wazipeleke sokoni kwa ajili ya kuuza na kujipatia kipato.

Mwanamke mmoja aliyevaa flana ya rangi nyekundu na suruali nyeusi ameshika kikapu kidogo kilichojaa nyanya. Huku pembeni yake kukiwa na vikapu vingine pamoja na ndoo ndogo zilizo na nyanya nyingi zote zikiwa na rangi nyekundu ambazo anaziuza katika eneo hilo la wazi lililo na majani pamoja na miti.

Mwanamke mmoja akiwa amesimama kwenye turubali kubwa lililotumika kuanikia mahindi mengi ambayo yametoka kuvunwa shambani. Mahindi hayo yakikauka vizuri yatachukuliwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa, pembeni kuna shamba la mahindi ambayo yanaanza kukauka.

Wakulima wawili wamechuchumaa na kushika matunda ya mimea jamii ya nyanya yenye rangi ya kijani ambayo imepandwa vizuri na kupitishiwa mabomba kwa ajili ya umwagiliaji. Matunda haya yakikomaa yatavunwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mkulima mmoja wakiume akiwa ameshika pilipili hoho zenye rangi ya kijani katika mikono yake, huku mbele yake kukiwa na magunia mawili yaliojaa pilipili hizo zote zikiwa zimekomaa na tayari kwa ajili ya kwenda kuuzwa. Nyuma yake kuna ardhi yenye majani pamoja na miti.

Wakulima wawili wa kike wakiwa katika sehemu ya Shamba, wamebeba matenga makubwa yaliyojaa mbogamboga za majani ambazo wametoka kuzivuna, ili waweze kizipeleka sokoni kwa ajili ya kuuza na kujipatia kipato.

Mkulima mmoja akiwa kwenye shamba lililopandwa mimea ya nyanya iliyofungwa kwenye miti kwa kutumia kamba. Ameshika ndoo ndogo yenye nyanya zenye rangi ya kijani na nyekundu ambazo zimekomaa na zipo tayari kwa ajili ya kuuzwa sokoni.

Mazao ya vitunguu maji vilivyokomaa vizuri na kuvunwa, vimewekwa chini na baadhi vimefunikwa kwa majani makavu. Vitunguu hivi vipo tayari kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa sokoni, ili vikauzwe na mkulima aweze kujipatia kipato.

Mkulima mmoja akiweka mahindi katika ndoo yenye rangi ya kijani, ambayo ametoka kuyavuna katika shamba lililo nyuma yake, mahindi hayo atayachukua na kuyapeleka sokoni kwa ajili ya kuuzwa ili ajipatie kipato.

Mkulima mmoja mwanaume akipanga karoti nyingi zilizokomaa vizuri na kuvunwa ambazo zimewekwa chini iliziweze kusafirishwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa, ili mkulima huyu aweze kujipatatia kipato.

Mimea jamii ya nyanya, iliyolimwa katika magunia na kufungwa kwa kamba za makatani, imebeba matunda yenye rangi ya kijani na nyekundu, ambayo yapo tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni ili yakauzwe.

Wakulima watano wakiwa katika eneo la shamba, wakipakia mazao ya vitunguu ambavyo vimetoka kuvunwa katika mifuko yenye rangi nyekundu, kwaajili ya kuvisafirisha na kuvipeleka sokoni vikauzwe ili waweze kujipatia kipato.

Wakulima wawili wakiwa katika sehemu ya shamba, wakikusanya mahindi yaliyokauka vizuri ambayo wametoka kuyavuna ili kuweza kuyasafirisha na kuyapeleka sokoni kwa ajili ya kuuzwa na kujipatia kipato.

Mwanaume mmoja akiwa amechuchumaa katika shamba kubwa liliopandwa miti ya mapapai, ambayo imebeba matunda mengi yenye rangi ya kijani, matunda hayo yakikomaa vizuri yatavunwa na kupelekwa sokoni kwaajili ya kuuza na kumsahidia mkulima kupata kipato.

Shamba kubwa lililolimwa mimea ya viazi mviringo huku vingine vikiwa vimevunwa na kuwekwa ardhini, zoezi la uvunaji likikamilika vitachukuliwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa na mkulima kujipatia kipato.

Wakulima sita wakipanga vizuri kwenye gari kubwa mikungu ya ndizi iliyo na rangi ya kijani iliyotoka kuvunwa mashambani, ili iweze kusafirishwa na kupelekwa sokoni kwaajili ya kuuzwa na wakulima hao kujipatia kipato.

Mkulima mmoja akiwa ameshika matunda aina ya papai kwenye mikono yake na kuchuchumaa, shamba kubwa, linalolimwa matunda hayo amabyo yamebebwa vizuri katika miti yake yakikomaa yatavunwa na kupelekwa siokoni kwa ajili ya mauzo.

Sehemu ya shamba iliyopandwa mimea mbalimbali, imezungukwa na miti mirefu yenye maua, kuna toroli lililo na mazao mbalimbali ambayo yametoka kuvunwa kama vile; karoti, vitunguu na mbogamboga, ambavyo vitapelekwa sokoni na kuuzwa.

Shamba lililolimwa mimea ya nyanya yenye matunda mengi mekundu, ambayo yapo tayari kwa kuvunwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa au viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kutengenezwa bidhaa mbalimbali za chakula.

Mwanaume mmoja ambaye ni mkulima, akiwa katika shamba lenye miti mirefu ya kahawa, akichuma na kuweka kwenye bakuli, matunda ya zao hilo yenye rangi tofautitofauti, kwa ajili ya kuyapeleka sokoni na kuyauza.

Mkulima mmoja mzee akiwa katika shamba kubwa lililolimwa miche ya kahawa, akichunguza na kuangalia matunda eneo hilo lenye rangi ya kijani na nyekundu, ambayo yakiwa tayari huvunwa na kwenda kuuzwa sokoni.

Sehemu ndogo ya ardhi yenye majani mafupi, miti pamoja na migomba yenye mikungu ya ndizi ambazo zikikomaa huvunwa na kupelekwa sokoni, kwa ajili ya kuuzwa ili mkulima aweze kujipatia kipato.

Mwanamke mmoja mkulima amebeba gunia lililo na mahindi, huku pembeni yake kukiwa na mahindi mengi ambayo hayajatolewa maganda, na nyuma yake kuna shamba kubwa lenye mimea hiyo ya mahindi. Mahindi haya yapo tayari kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

wakulima wakiwa wamebeba ndoo zenye rangi nyeusi zilizojaa matunda ya zao la kahawa ambazo zina rangi nyekundu ,wanaziweka katika eneo moja ili waweze kuzichukua na kupelekwa sokoni kwaajili ya kuuzwa .nyuma yao kuna miti pamoja na nyumba ndogo .

Wafanyabiashara wakiwa katika eneo la wazi, wamepanga mikungu iliyojaa vizuri ndizi zenye rangi ya kijani, ambazo zimekomaa, wanaziuza katika eneo hilo. Huku mwanamke mmoja akiwa ameshika mkungu, anakata ndizi na wengine wakiwa wamekaa pembeni.

Mwanaume mmoja, akiwa amechuchumaa katika shamba kubwa lililolimwa mimea ya viazi mviringo, ameshika shina moja lililo na viazi vilivyokomaa, akimaliza kuvivuna atachukua na kuvipeleka sokoni kwa ajili ya kuuzwa ili aweze kujipatia kipato.

Sehemu ndogo ya ardhi iliyopandwa mimea mbalimbali, pamoja na migomba ambayo ikikua, itaweka mikungu ya ndizi, ambazo zikikomaa zitavunwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa na mkulima atajipatia kipato.

Eneo la ardhi lililo na mimea ya aina tofautitofauti iliyofungwa katika miti na mingine ikiwa haijafungwa, mazao ya mimea hii yakikomaa yatavunwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa ili mkulima aweze kujipatia kipato.

Wakulima wanne wakiwa mbele ya shamba, wameshikilia matenga makubwa yaliyojaa matunda aina ya mananasi, huku mengine yakiwa chini, ambayo yapo tayari kwa kusafirishwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Wanawake wawili waliovaa koti za rangi ya bluu, wakiwa katika shamba kubwa la miti ya kahawa wakichunguza matunda ya zao hilo lenye rangi nyekundu na kijani kama yako tayari kwa ajili ya kuvunwa ili yakauzwe sokoni.

Mwanamke mmoja aliyevaa kofia, akipanga chini mananasi yaliyokomaa vizuri ili yawavutie wateja waweze kuyanunua, huku pembeni kukiwa na watu wengi wakiendelea na shughuli zao mbalimbali.

Mkulima mmoja mwanaume, ameinama akichuma mimea aina ya nyanya, iliyopandwa katika mifuko meusi ya plastiki, nyanya izo akizimaliza kuzikusanya ata zipeleka sokoni kwa ajili ya kuziuza.

Shamba lililolimwa mimea ya matunda aina ya matango, na kupitishiwa mipira ya umwagiliaji huku mkulima akiwa ameshika tango moja, ambalo liko tayari kwa ajili ya kuvunwa na kwenda sokoni.

Nyanya nyingi zilizo na rangi nyekundu na kijani zimetoka kuvunwa, kutoka kwenye mimea iliyolimwa kwenye shamba hilo, zimewekwa chini na zipo tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kuuzwa.

Wakulima wengi wakichambua na kusafisha matunda ya kahawa waliyotoka kuvuna wanayaweka kwenye mifuko, madishi pamoja na vyombo vingine ili kuyatayarisha, kwaajili ya kupelekwa sokoni na kuuzwa.

Wakulima wawili wakiwa katika shamba ambalo limepandwa mahindi, wamesimama mbele ya mti ulio na maembe mengi, ambayo yamekomaa, huku mengine wakiwa wameyachuma kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kuuzwa.

Wakulima watano wakivuna mahindi yaliyoanza kukauka katika shamba kubwa, wanayaweka katika vikapu vilivyo pembeni yao Wakimaliza uvunaji huu watayasafirisha na kuyapeleka sokoni kwa ajili ya kuuza na kujipatia kipato.

Wakulima watatu wakivuna nyanya zilizokomaa katika shamba, lililopandwa mimea hio na kuziweka katika matenga makubwa yenye rangi ya kijani ambazo zitapelekwa sokoni na kuuzwa.

Mimea mingi ya migomba iliyopandwa vizuri katika shamba, huku mingine ikiwa tayari imebeba mikungu yenye ndizi nyingi, ambayo imeshikiliwa kwa miti. Ipo tayari kwa ajili ya kuvunwa na kwenda kuuzwa sokoni.

Mazao ya viazi mviringo yakiwa yamepakiwa vizuri katika mifuko mikubwa na kufungwa, huku vyengine vichache vikiwa vimeanguka chini, viazi hivi vipo tayari kwaajili ya kusafirishwa na kwenda kuuzwa sokoni.

Wakulima wengi wakiwa wameinama katika shamba kubwa, wakivuna mazao aina ya viazi mviringo ambavyo tayari vimekomaa, baadaye huchukuliwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Shamba kubwa lililolimwa na kupandwa mimea ya vitunguu ambayo imeanza kukomaa limepitishiwa mipira kwa ajili ya umwagiliaji. Zao hili humsaidia mkulima kupata kipato pindi atakapoliuza au linatumika kama chakula kwenye nyumba ya mkulima.

Mkulima mmoja akiwa kwenye shamba ameinama na kuchunguza matunda ya mimea ya nyanya iliyolimwa kwenye mifuko yenye rangi nyeusi ya plastic ambazo zikikomaa vizuri atazivuma na kupeleka nyumbani au sokoni ili auze na kujipatia kipato

Wakulima wanne waliovaa mavazi maalumu na kushika mapanga, wapo katika shamba kubwa wakivuna mahindi ambayo tayari yamekomaa. Watayachukua na kuyapeleka nyumbani kwa ajili ya chakula au sokoni kwa ajili ya kuuzwa ili waweze kujipatia kipato.

Mbegu za mimea zilizopandwa katika matrei yenye rangi nyeusi ambazo tayari zimetoa mimea yenye rangi tofauti tofauti. Zikikua vizuri zitachukuliwa na mkulima kwaajili ya kwenda kupandikizwa mashambani au bustanini.

Wakulima wakichambua na kupakia katika matrei yaliyo pembeni yao viazi vitamu, vilivyowekwa chini ambavyo vimetoka kuvunwa shambani wanaweza kwenda kuviuza na kujipatia kipatao au kupeleka nyumbani kwa ajili ya matumizi ya chalkula.

Sehemu ya shamba iliyojengwa kisasa kwa kutumia maturubai yanayopitisha mwanga pamoja na vyumba, mkulima amepanda mimea mbalimbali katika vyombo maalumu ambayo ikikuwa ataihamishia shambani.

Miche midogo ya mimea, iliyopandwa katika trei yenye udongo wa rangi nyeusi. Mimea hii ikiongezeka mkulima huihamishia shambani ili ikakue vizuri na kuzalisha mazao ya chakula na biashara.

Mimea midogo iliyochipua kutoka kwenye mbegu zilizopandwa katika vifuko vidogo vilivyojazwa udongo na kuwekwa katika trei kubwa jeusi, baadae mkulima huamisha mimea hii na kuipeleka shambani au kwenye bustani.

Wakulima wanne huku watatu wakiwa wamevaa ovaroli za rangi ya kijani, na mmoja amevaa koti la rangi nyekundu, wapo katika shamba wakivuna maparachichi kutoka kwenye miti, na kuyaweka katika matenga yenye rangi ya njano, ambayo watayapeleka sokoni na kuuza au nyumbani kwa ajili ya matumizi.

Eneo dogo lililopandwa migomba, huku mingine ikiwa tayari imebeba ndizi, zikikomaa zitatumika na mkulima kama chakula au anaweza kwenda kuziuza sokoni na kujipatia kipato.

Eneo dogo lililopandwa migomba, huku mmoja ukiwa tayari umebeba ndizi zilizokomaa. Mkulima anaweza kuzichuma, kwa ajili ya chakula au anaweza kwenda kuziuza sokoni na kujipatia kipato.

Eneo la shamba lilojengwa kwa karatasi ngumu nyeupe pamoja na vyuma, ina mimea ya aina mbalimbali iliyootosheshwa kwenye matrei. Ambayo mkulima ataichukuwa na kwenda kuipanda shambani.

Mkulima mmoja akiwa ameshika kipande cha tunda la tikitimaji, huku mbele yake kukiwa na matunda matatu, na nyuma yake kukiwa na shamba kubwa alilolima mimea ya matunda hayo; ambayo akiyavuna anaweza kupeleka sokoni na kuyauza au kupeleka nyumbani kwa ajili ya matumizi ya chakula.

Mimea ya nyanya iliyopandwa vizuri katika mifuko, ina matunda yaliyokomaa yenye rangi ya kijani na nyekundu, ambayo yapo tayari kwa kuvunwa. Yanawezwa kuuzwa au kutumika kama chakula kwa mkulima.

Mbegu za mimea zilizopandwa katika vyombo mfano wa ndoo, vyenye rangi nyekundu na nyeusi. Mimea hiyo ikikua vizuri, mkulima ataichukua na kwenda kuipanda mashambani au bustanini.

Eneo la shamba lililopandwa mimea katika mashimo madogo yaliyopo kwenye mabomba marefu yenye rangi nyeupe. Huku mashine ikiwa inapita katikati ya mimea hiyo. Kilimo hiki ni cha kisasa na kinatumia mashine mbalimbali katika utunzaji na ukuzaji wa mimea.

Mashine kubwa aina ya trekta yenye rangi ya kijani, inakata majani katika shamba kubwa, lililozungukwa na miti mingi ili kuiandaa kwa ajili ya kilimo cha mimea tofautitofauti, huku anga likiwa la bluu na lenye mawingu machache meupe.

Mashine kubwa iliyofungwa vizuri inatumika katika umwagiliaji wa mimea iliyopandwa katika shamba kubwa na la kisasa lililojengwa kwa vyuma na maturubai ambayo yanapitisha mwanga, kilimo hiki husaidia katika uzalishaji wa mazao mengi.

Mashine kubwa yenye rangi tofautitofauti, ikiwa imewekwa katika eneo la shamba, lenye majani mafupi pamoja na maua yenye rangi ya njano. Itatumika kulima na kuliandaa shamba, kwa ajili ya kupandwa mimea mbalimbali.

Mashine kubwa aina ya trekta, ikiwa inafanya kazi ya kuliandaa shamba, lililo na majani mengi kwa kuyakata majani hayo, ili shamba hilo liwe safi, na kuweza kupandwa mimea mbalimbali. Huku anga ya sehemu hiyo ikiwa na mawingu meupe.

Mbogamboga za majani zilizopandwa katika mashimo madogo, yaliyopo kwenye mabomba marefu meupe, ambayo yamewekewa mipira ya kisasa myeusi inayosambaza maji yenye virutubisho katika mabomba hayo. Imefungwa katika bomba kubwa jeupe.

Mimea ya mbogamboga za aina tofautitofauti, zimepandwa katika mashine zenye ukubwa usiolingana. Huku pembeni kukiwa na mitambo pamoja na mashine zingine ambazo zinatumika kuratibu ukuaji wa mimea hiyo.

Mashine ndogo ya kisasa iliyo na rangi nyekundu na nyeusi, pamoja na tanki dogo lenye rangi nyeupe. Inatumika katika kulimia na kuliandaa shamba, kwa ajili ya kupanda mimea tofautitofauti. Huku pembeni kukiwa na ardhi yenye majani mafupi.

Mashine kubwa aina ya trekta, iliyofungwa jembe yenye rangi nyekundu na nyeusi, linalima shamba ambalo linaandaliwa kwa ajili ya kupandwa mimea mbalimbali ya mazao, huku pembeni kukiwa na shamba lenye majani na mimea mingine.

Mashine kubwa, aina ya trekta ikiwa imefungwa mashine ndogo kwa mbele yenye rangi nyekundu, pamoja na matairi ambayo itatumika kuandaa shamba kubwa lililo na majani kwa ajili ya kupandwa mimea tofautitofauti hapo baadae.

Mashine ya kisasa yenye rangi Nyekundu, inalima na kuchanganya Udongo, ili kuliandaa shamba kwaajili ya kupanda Mbegu za mimea tofauti tofauti, na Mkulima wa shamba hilo.

Mashine ndogo yenye rangi nyeusi, inapita katikati ya mimea mirefu yenye rangi ya kijani, iliopandwa katika hema kubwa. Mashine hiyo inarahisisha shughuli mbalimbali za kilimo katika hema hilo.

Mashine ndogo iliyo na matairi pamoja na sehemu ya kushikia ina rangi nyeusi na nyekundu inalima na kuliandaa shamba kabla ya mkulima hajapanda mbegu za mimea mbalimbali.

Eneo la kisasa limepandwa mimea inayotoa matunda ya rangi ya kijani na nyekundu, huku kukiwa na mashine ndogo yenye rangi nyeupe na nyeusi inayopita katikati ya mimea hio ambayo inatumika katika sehemu hio.

Mashine yenye rangi nyekundu na nyeusi imefungwa kwenye trekta kubwa, ikifanya kazi ya kulima shamba ambalo linaandaliwa kwa ajili ya kilimo cha mazao mbalimbali. Pembeni kukiwa na majani mafupi.

Wanaume wawli wakiwa wamepanda mashine aina ya trekta, huku mmoja akiliendesha na kulima shamba lililo na majani mengi, ambalo lina andaliwa kwa ajili ya kupandwa mimea, pembeni kua shamba ililolimwa mahindi.

Mabwawa ya samaki yaliyofunikwa kwa wavu wenye rangi ya bluu, na kushikiliwa kwa miti, ili wadudu na ndege wasiingie. Yanatumika katika ufugaji wa samaki tofautitofauti, na yapo sehemu ya wazi, iliyozungukwa na miti pamoja na majani.

Samaki wengi wakiwa katika wavu waliotoka kuwavua kwenye bwawa lenye maji mengi ambalo linatumika kuwafugia samaki hao. mfugaji anaweza kuwauza na kujipatia kipato au anaweza kuwapeleka nyumbani kwaajili ya matumizi ya chakula.

Samaki mkubwa mwenye rangi za aina mbalimbali yupo kwenye tanki kubwa lililojazwa maji, pamoja na samaki wengine ambao wote wanafugwa kwenye tanki hilo kwajili ya mapambo.

Samaki wengi wadogo wakiwa katika bwawa lililotengenezwa vizuri na kwa ustadi na kuwekwa maji, lina wavu mweusi kwa juu pamoja na mitambo mbalimbali inayotumika katika ufugaji wa samaki hao.

Mifuko yenye rangi nyeupe ikiwa na mazao ya chakula kama vile: maharage, mahindi na ulezi. Vimepangwa nje ya duka kwa ajili ya kuvutia wanunuzi ili waweze kununua. Huku mzani wa kupimia ukiwa umewekwa juu ya mfuko mmoja.

Mifuko mikubwa yenye rangi nyeupe imepangwa vizuri katika aneo la wazi na kujazwa mazao ya chakula aina ya mahindi, huku kukiwa na watu wanaochagua mazao hayo ili wayanunua kwa ajili ya chakula.

Mifuko yenye rangi nyeupe, ikiwa na mazao ya chakula ya aina tofautitofauti kama vile: maharage, mahindi na karanga; ambapo vinauzwa katika eneo la soko. Huku mfuko mmoja ukiwa na mizani yenye rangi ya kijani kwa juu.

Eneo kubwa la msitu lililo na majani, miti mingi pamoja na vichaka. Mbele yake kuna bwawa lenye maji tulivu, ambayo yana mimea iliyoota kwa juu. Huku anga la sehemu hiyo, likiwa la bluu, na mawingu meupe.

Watu wengi waliovaa nguo zenye rangi tofautitofauti wakipita kwenye njia ndogo nyembamba sehemu iliyo na majani, vichaka na miti huku mbele yao kukiwa mwinuko wenye majani na miti mingi ambao unatengeneza msitu.

Sehemu ya msitu iliyo na miti mingi, vichaka pamoja na majani, katikati kumepita mto unaotiririsha maji yenye rangi ya udongo pamoja na mawe makubwa na madogo yaliyo katika mto huo.

Mwanaume mmoja akiwa katika eneo la wazi lenye miche ya miti mbalimbali iliyopandwa katika vifuko vidogo vyeusi vya plastiki, ameshika mche mmoja wa mti ambayo itaenda kupandwa sehemu tofautitofauti

Mwanaume mmoja akiwa sehemu yenye vitalu vya miche ya miti midogo, akihudumia miche hiyo ambayo ipo tayari kwa ajili ya kwenda kupandwa, sehemu tofautitofauti.

Sehemu ya ardhi iliyo na majani marefu pamoja na miti mingi ambayo ni sehemu ya msitu, huku eneo la mbele likiwa na maji tulivu, yaliyo na magugu na majani kwa juu.

Mimea ya mbogamboga za majani, zilizopandwa katika mabomba marefu meupe, yaliyowekwa juu ya vichanja na yapo katika eneo la wazi lililozungukwa na nyumba na kutengenezwa vizuri. Mabomba haya yanapitisha maji yenye virutubisho mbalimbali, ili kuusaidia mmea uweze kukua vizuri.

Mimea midogo ikiwa imepandwa katika matundu yaliyopo kwenye bomba refu lenye rangi nyeupe, ambalo linapitisha maji yenye virutubisho mbalimbali kwa ajili ya ukuaji wa mimea hiyo. Kilimo hiki hakitumii udongo.

Mimea ya mboga mboga za majani iloyopandwa katika mabomba marefu, meupe ambayo yanapitisha maji yamesimamishwa na kufungwa kwenye vyombo, kilimo hiki akitumii udongo bali, kinatumia maji yenye virutubisho.

Mimea ya mbogamboga iliyostawi vizuri, imelimwa kwenye matundu yaliyopo katika mabomba marefu, ambayo yanapitisha maji. Mabomba haya yapo kwenye eneo la shamba, lililotengenezwa kwa vyuma na kuekewa wavu. Kilimo hiki hakitumii udongo.

Mimea ya mbogamboga iliyopandwa katika chombo kikubwa chenye rangi nyeusi na kupitishiwa mpira mweusi unaosafirisha maji yenye virutubisho mbalimbali, kutoka kwenye ndoo nyeupe iliyofunikwa iliyoko chini kwenda kwenye mimea hiyo ili iweze kukua vizuri.

Eneo la shamba lillozungushiwa kwa miti na kujengwa kitaalamu mimea ya mbogamboga iliyopandwa kwenye mashimo ya mabomba yenye rangi tofautitofauti mabomba ambayo yamewekwa kwenye vichanja vya mbao, mabomba haya yanaweza kupitisha maji yenye virutubisho mbalimbali ili mimea iweze kukua .

Mimea ya aina tofautitofauti imepandwa katika vyombo vikubwa vya plastiki vyenye rangi nyeupe, vimewekwa sehemu ambapo kuna maji mengi vina matundu madogomadogo yanayoruhusu maji kuingia huku kukiwa na bomba kubwa la bluu linaloweka maji sehemu hiyo.

Eneo la shamba, likiwa na mimea ya mbogamboga iliyopandwa kwenye mashimo madogo ya mabomba marefu meupe, yaliyowekwa kwenye vichanja vya chuma, yanapitisha maji ambayo yanavirutubisho mbalimbali ili kusaidia mmea kukua. Kilimo hiki hakitumii udongo.

Mabomba marefu yenye rangi tofauti tofauti yanayoweza kupitisha maji mbegu ztapandwa nakuota kupitia matundu hakuna matumizi ya udongo

Mimea ya mbogamboga imepandwa katika mashimo madogo yaliyopo kwenye mabomba marefu maupe ambayo yanapitisha maji yenye virutubisho mbalimbali kwa ajili ya ukuaji wa mimea hiyo. Kilimo hiki hakitumii kabisa udongo.

Wakulima wawili wakiwa katika sehemu ya shamba iliyojengwa kwa maturubai meupe, ambayo yanapitisha mwanga pamoja na vyuma, limepandwa mimea iliyofungwa kwa kamba katika mabomba ambayo yanapitisha maji yenye virutubisho, ili mimea hiyo iweze kukua vizuri.

Mkulima mmoja ameshikilia ndoo ndogo, akiweka maji katika mashimo madogo yaliyopandwa mbogamboga za majani, yaliyopo katika mabomba marefu meupe, yaliyopangwa vizuri katika kichanja.

Mimea tofauti tofauti, iliyopandwa katika mashimo madogo ya mabomba marefu yenye rangi ya kijivu, yaliyopangwa kama ngazi katika vyuma vilivyoshikilia, ukuaji wa mimea hii hauhitaji udongo, bali maji ya virutubisho mbalimbali.

Mimea aina ya matunda aina ya stoberi, yamepandwa vizuri katika mashimo madogo meupe, ambayo yanapitisha maji yenye virutubisho mbalimbali ambayo yanasaidia mimea hiyo kukua.

Mimea midogo imepandwa katika vyombo vyeusi vidogo, vilivyopo kwenye mabomba meupe, ambayo yanapitisha maji yenye virutubisho mbalimbali, kwa ajili ya ukuaji wa mimea hio. Kilimo hiki, hakitumii udongo.

Mimea ya mbogamboga yenye rangi tofautitofauti, iliyopandwa kwenye mashimo madogo ya mabomba yenye rangi nyeupe, ambayo yanapitisha maji yenye virutubisho, huku chini kukiwa na chombo kikubwa kilichofunikwa ambacho kinaratibu mzunguko wa maji katika mabomba hayo.

Mimea midogo iliyopandwa katika vyombo vidogo ambavyo vimewekwa kwenye mabomba marefu, yenye rangi ya kijivu. Mabomba hayo yanapitisha maji yenye virutubisho mbalimbali huku yakiwa yamewekwa juu ya kichanja kilichotengenezwa kwa mbao.

Mimea mbalimbali imepandwa katika mashimo madogo, yaliyopo kwenye mabomba meupe, ambayo yanapitisha maji yenye virutubisho tofautitofauti, ili kuusaidia mmea kukua vizuri, bila kutumia udongo.

Ng'ombe wengi wenye rangi ya madoa meupe na meusi, wapo katika zizi kubwa lililojengwa kisasa. Wanatumika katika uzalishaji wa nyama ngozi pamoja na maziwa, ambavyo huchukuliwa na kupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kutengeneza bidhaa tofauti tofauti.

Shamba lililolimwa na kupandwa mimea jamii ya nyanya, iliyo na matunda yenye rangi ya kijani pamoja na nyekundu ambayo tayari yamekomaa, yatavunwa na kupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kutengeneza bidhaa mbalimbali.

Mikono ya mtu ikikusanya vitunguu maji vilivyokomaa vizuri na kuvunwa vimewekwa chini, ambavyo vitachukuliwa na kupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kutengeneza bidhaa mbalimbali za chakula.

Wafanyakazi wamevaa mavazi maalumu na wapo katika chumba kikubwa cha kiwanda kilicho na mashine pamoja na mitambo mbalimbali. Wakipanga na kuziandaa nyanya zilizokomaa vizuri kwa ajili ya kuchakatwa na kutengeneza bidhaa mbalimbali za chakula.

Shamba kubwa lililolimwa mimea ya mbogamboga aina ya kabichi, ambazo zimeanza kukua, zikikomaa zitavunwa na kupelekwa viwandani, kwa ajili ya kuchakatwa ili kutengeneza bidhaa mbalimbali za chakula.

Mwanaume mmoja akiwa amepiga magoti juu ya vitunguu maji vingi vilivyokomaa na kuvunwa, akipakia kwenye mfuko wa plastiki kwa ajili ya kwenda kuuzwa au kupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa, ili kutengeneza bidhaa mbalimbali za chakula.

Sehemu ya shamba lililojengwa kisasa kwa kutumia maturubai ambayo yanapitisha mwanga pamoja na maji, kumepambwa mimea ambayo ikikomaa huvunwa na kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kutengeneza bidhaa mbalimbali.

Mkulima mmoja akiwa katika shamba lililolimwa kwa mfumo wa matuta na kujengwa kwa vyuma na maturubai ambayo yanapitisha mwanga, limepandwa mimea iliyofungwa kwa kamba ambayo mazao yake yakikomaa yatachukuliwa na kupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kutengeneza bidhaa tofautitofauti.

Shamba kubwa lililolimwa pamoja na kupanda mimea ya mbogamboga ikiwemo ya kabichi iliyopandwa kwa mistari iliyonyooka mimea hii ikikomaa vizuri uvunwa na kupelekwa viwandani kwaajili ya uchakataji au kwenda kuuza sokoni.

Shamba kubwa lililolimwa mimea ya mbogamboga ambayo imeota na kustawi vizuri kuna mkulima mmoja aliye vaa kofia ambaye anazihiudumia, mboga hizi zikikomaa zitavunywa na kupelekwa kiwandani kwajili ya kuchakatwa na kutegenezwa bidaa mbalimbali za chakula.

Chumba kilicho na mwanga wa kutosha, kuna vifaranga vingi vya kuku, wenye rangi nyeupe na nyeusi, ambao wanakula na kunywa maji, kwenye vyombo vyenye rangi nyekundu na nyeupe, wakikuwa hutumika katika kuzalisha nyama na mayai. Pia hupelekwa viwandani, kutengeneza bidhaa mbalimbali za chakula kama vile nyama za kuku.

Chumba kikubwa kilichojengwa kitaalamu, kina kuku wengi wenye rangi nyeupe. Huku vyombo vyao vya chakula vyenye rangi nyekundu na kijivu vimetundikwa kwenye mabomba ya chuma. Kuku hawa hutumika katika uzalishaji wa mayai na nyama, na hutumika viwandani kutengeneza bidhaa mbalimbali za chakula.

Eneo kubwa la shamba lililozungushiwa uzio wa miti, limelimwa mimea ya mbogamboga aina ya kabichi ambazo zimeanza kufungwa. Zikikomaa zitavunwa na kupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kutengeneza bidhaa mbalimbali.

Shamba kubwa lililojengwa kisasa kwa kutumia maturubai ambayo yanapitisha mwanga pamoja na vyuma limelimwa na kupandwa mimea, ambayo ikikomaa huvunwa na kupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kutengenezwa bidhaa mbalimbali.

Wakulima wawili wakiwa katika sehemu ya shamba, lilijengwa kisasa na kupandwa mimea ambayo imefungwa kwa kamba, mimea hii ikikomaa, huvunwa na kupelekwa kiwandani kwa ajili ya uchakataji wa bidhaa mbalimbali.

Mashine kubwa aina ya trekta, yenye rangi ya kijani na nyeusi inayotumiwa na mkulima kulima shamba na kuliandaa kwa ajili ya kupandwa mimea mbalimbali, ambayo ikikomaa itavunwa na kupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kutengenezwa bidhaa mbalimbali.

Mkono wa binadamu, ukiwa unaweka vitunguu katika trei lenye rangi ya bluu, na vingine vingi vikiwa chini, vimekomaa vizuri, na viko tayari kwa ajili ya kupelekwa viwandani na kuchakatwa, ili kutengeneza bidhaa mbalimbali.

Shamba kubwa lililolimwa mimea ya matunda aina ya nanasi yaliyoanza kukomaa, ambayo yatavunwa na kuenda kuuzwa sokoni au kupelekwa viwandani kwa ajili ya kutengeneza bidhaa mbalimbali.

Nyumba kubwa iliyojengwa kisasa, ina kuku wengi wenye rangi nyeupe, ambao hutumika katika uzalishaji wa bidhaa, kama mayai na nyama. Ambazo huuzwa au hutumika viwandani, kutengeneza bidhaa tofautitofauti.

Shamba kubwa lililolimwa mimea ya mbogamboga aina ya kabichi, ambalo limezungukwa na nyumba za watu na miti. Ikikomaa itavunwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa au viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kutengeneza bidhaa mbalimbali.

Mimea jamii ya migomba iliyopandwa vizuri katika shamba kubwa, huku mingine ikiwa tayari imebeba mikungu yenye ndizi nyingi. Ambazo zipo tayari kwa kuvunwa ili ziuzwe au zipelekwe viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kutengeneza bidhaa mbalimbali.

Mazao ya nyanya yenye rangi ya kijani na nyekundu, yamewekwa katika matrei, yapo katika chumba chenye mashine, kinachotumika kama kiwanda, kwa ajili ya kuchakata na kutengeneza bidhaa mbalimbali kutoka kwenye nyanya hizo.

Shamba kubwa lililolimwa kwa mfumo wa matuta na kupandwa mimea, limepitishiwa mabomba marefu membamba meusi, ambayo yanatumika katika umwagiliaji wa mimea hiyo hapo shambani. Pembeni kuna miti mirefu pamoja na majani.

Mpira mrefu na mpana wenye rangi nyeupe, umepitishwa katikati ya shamba kubwa lililolimwa na kupandwa mimea. Limetobolewa na linatoa maji ambayo yanasaidia kumwagilia mimea ili iweze kukua vizuri.

Sehemu ndogo ya ardhi iliyolimwa imepitishiwa mipira midogo mnyembamba, ambayo itatumika katika umwagiliaji wa mimea ambayo itapandwa katika ardhi hiyo. Huku pembeni kukiwa na miti mifupi yenye rangi ya kijani.

Shamba kubwa lililolimwa vizuri kwa mfumo wa matuta limewekewa mifereji na kupitisha kwa ajili ya mimea inayopandwa shambani

Sehemu ndogo ya ardhi yenye udongo mwekundu, imepandwa miche ya mimea na kupitishiwa mipira midogo yenye rangi nyeupe ambayo inapitisha maji kwaajili ya umwagiliaji wa mimea hiyo ili kuisaidia kukua vizuri.

Mkulima mmoja akiwa katika shamba lililolimwa kwa mfumo wa matuta na kupandwa mimea, akitengeneza bomba kubwa jeusi lililochomekwa mabomba mengine madogo ambayo yanatumika katika umwagiliaji wa mimea hio hapo shambani.

Eneo la shamba lililolimwa kwa mfumo wa matuta, na kupandwa mimea ya jamii ya maharage, limepitishiwa mabomba mwembamba yenye rangi nyeusi, kwa ajili ya umwagiliaji wa mimea, hapo shambani.

Eneo la shamba lililolimwa kwa mfumo wa matuta na kupandwa mimea tofautitofauti, limepitishiwa mipira miembamba inayopitisha maji kwa ajili ya umwagiliaji wa mimea hiyo hapo shambani.

Eneo la shamba lililolimwa na kupandwa mimea ambayo bado ni midogo, limepitishiwa mabomba meusi, ambayo yanapitisha maji kwa ajili ya umwagiliaji wa matonematone, ambao utaisaidia mimea hiyo kukua kwa haraka.

Shamba lililolimwa kwa mfumo wa matuta na kupandwa mimea ya mahindi, limepitishiwa bomba refu na kubwa, lenye rangi nyeupe, ambalo lina matobo yanayotoa maji, kwa ajili ya kumwagilia mimea hiyo hapo shambani.

Shamba kubwa lililolimwa kwa mfumo wa matuta, limepandwa mimea, huku kuna mipira ya rangi nyeusi inayochukua maji kutoka kwenye chanzo na kuelekea shambani kwa ajili ya kumwagilia mimea hiyo.

Shamba kubwa lililolimwa vizuri na kupandwa mimea, limepitishiwa bomba jembamba jeusi lenye matobo linalopitisha maji, bomba hili linatumika katika umwagiliaji wa mimea hiyo hapo shambani.

Mto ulio na maji ukiwa umepita katikati ya eneo la ardhi lililo na majani, miti pamoja na vichaka. Huku sehemu ya mbele kukiwa na majani mengi yaliyokauka pamoja na miti michache.

Eneo kubwa la ardhi lililolatambarare ,mabonde na milima lenye miti, majani na vichaka ,pia Kuna barabara ambayo imepita, inatumika na watu pamoja na vyombo vya usafiri huku anga likiwa la bluu.

Eneo la ardhi lililo na majani miti pamoja na barabara, huku pembeni kukiwa na bwawa kubwa, lililo na maji mengi safi na tulivu lenye rangi ya kuvutia anga likiwa la bluu na mawingu meupe na kwa mbali kukiwa na milima.

Eneo kubwa la ardhi lina mabonde na milima iliyo na majani, vichaka na miti ambayo kwa pamoja inaleta ukijani wa kuvutia huku, anga likiwa la bluu na mawingu machache meupe.

Eneo kubwa la ardhi lina mabonde na miinuko iliyo na majani, vichaka pamoja na miti yenye rangi ya kijani. Huku kwa mbali kukiwa na milima yenye urefu tofauti tofauti.

Eneo kubwa la ardhi lililo la tambarale linauoto wa asli wa majani mafupi pamoja miti yenye rangi ya kijani, kwa mbali kukiwa na milima huku anga likiwa la bluu lenye mawingu meupe.

Sehemu ya ardhi iliyo na mto na wenye maji tulivu uliyopita katikati ya msitu mkubwa ambao una majani, vichaka pamoja na miti iliyofungana yenye rangi ya kijani, kwenye kingo za mto huo kuna ardhi yenye udongo.

Eneo kubwa la ardhi lilio na majani makavu na mti mmoja mrefu wenye majani ya rangi ya kijani, kwa mbali kuna milima na anga likiwa na rangi ya bluu. Eneo hili linaweza kuwa hifadhi ya wanyamapori.

Eneo kubwa la ardhi lina majani makavu yaliyokauka na mti mmoja mrefu ambao pembeni yake wamesimama wanyamapori jamii ya twiga na wengine wadogo. Kwa mbali kukionekana kuna mlima mrefu.

Eneo la ardhi, lililo na majani makavu na yenye rangi ya kijani pamoja na miti miwili mirefu, kwa mbali kuna mlima mrefu mdogo, huku anga likiwa lenye rangi ya bluu, kukiashiria hali ya hewa iliyo nzuri.

Eneo kubwa la ardhi likiwa na tambala, milima pamoja na mabonde, lina majani mafupi yenye rangi ya kijani pamoja na miti mingi. Angani, kukiwa na wingu kubwa lenye rangi ya kijivu. Eneo hili linaweza kuvutia watalii, hivyo kusaidia kuongeza pato la taifa.

Eneo kubwa la ardhi, likiwa na majani mafupi yenye rangi ya kijani, pamoja na miti mirefu na mifupi; kwa mbele kukiwa na mlima mrefu ulio na theluji kwa juu, huku anga likiwa la bluu pamoja na mawingu machache meupe.

Eneo la ardhi lililo na majani mafupi yenye rangi ya kijani, kuna mawe makubwa na madogo, yaliyojipanga vizuri, huku anga likiwa la bluu pamoja na mawingu meupe.

Eneo kubwa la ardhi, lina miinuko na milima iliyo na miti pamoja na vichaka, huku mbele yake kukiwa na bwawa kubwa lenye maji ya rangi ya kijani, na daraja lililojengwa vizuri kwa ajili ya watembea kwa miguu, au vyombo vya moto kupita.

Eneo kubwa la ardhi lina majani yenye rangi ya kijani, pamoja na miti iliyo mbali mbali. Kuna mnyama aina ya twiga akiwa amesimama katika eneo hilo. Kwa mbali, kukiwa na majengo aina ya ghorofa, yenye urefu tofautitofauti, huku anga likiwa na mawingu mengi meupe.

Eneo kubwa la ardhi lililo na majani, vichaka na miti mifupi. Kuna wanyamapori wa aina tofautitofauti kama vile; Swala na pundamilia wanaozunguka katika eneo hilo, kwa mbali kuna mlima, huku anga likiwa na mawingu meupe.

Eneo kubwa la ardhi lililo la tambarare, miinuko na mabonde, lina nyasi nyingi ambazo zimekauka pamoja na miti midogomidogo iliyombalimbali; huku kwa mbali kuna milima na anga likiwa la bluu na mawingu meupe.

Eneo la ardhi lililo na majani makavu na ya kijani, vichaka, miti mirefu na mifupi pamoja na nyumba ambazo zipo mbalimbali zinazoweza kuwa ni makazi ya watu huku kwa mbali kukiwa na mlima mrefu.

Eneo kubwa la ardhi, lililo na muinuko wa bonde pamoja na mlima, linamajani mafupi yenye rangi ya kijani, vichaka na miti. Eneo hili linavutia, na anga likiwa na mawingu mengi meupe. Huku kwa mbali, kukiwa na miinuko mingine .

Eneo la ardhi lililo na majani makavu, pamoja na miti mingi yenye rangi ya kijani. Kuna wanyama pori aina ya tembo, wakitembea katika eneo hilo. Huku kwa mbali kukiwa na mlima mrefu, wenye theluji kwa juu.

Mto mkubwa na mrefu wenye maji mengi yenye rangi ya udongo umezungukwa na sehemu kubwa ya ardhi Iliyo ya tambarare pamoja na mwinuko huku majani pamoja na miti tofauti tofauti ikiwa imeota katika ardhi hiyo.

Eneo la ardhi lililo na majani makavu pamojana miti ya aina tofauti tofauti, mbele yake kukiwa na mlima ulio na majani yenye rangi ya kijani pamoja na miti iliyombalimbali.

Eneo kubwa la ardhi lililo na majani mafupi, miti mirefu na mifupi, pamoja na vichaka huku katikati kukiwa na mto mwembamba uliopita katika eneo hilo.

Eneo kubwa la ardhi, lililo na majani mengi pamoja na miti mirefu na mifupi yenye rangi ya kijani, iliyopo kwenye makundimakundi na kwa mbali kukiwa na mwinuko mrefu wenye majani makavu pamoja na miti mingi,

Wanawake wawili wakiwa wameshika mbuzi mwenye rangi nyeupe, huku mmoja akiwa anamuwekea alama kwenye sikio kwa kutumia kifaa maalum, nyuma yao kukiwa na miti pamoja na mimea ya mahindi.

Mifugo aina ya kuku, wenye rangi tofautitofauti wakiwa katika banda lililojengwa kwa mbao na mabati na kutandazwa mapumba chini, huku chombo chao cha maji chenye rangi nyekundu na nyeupe, kikiwa kimetundikwa. Kuku hawa wanafugwa kwa ajili ya nyama na mayai.

Ndege wa kufugwa aina ya kanga, wenye rangi ya kijivu na madoa meupe, wapo kwenye eneo la wazi lenye majani mafupi. Ndege hawa humsaidia mfugaji kupata nyama na mayai na muda mwingine humsaidia kupata fedha pale anapowauza.

Mifugo aina ya bata wenye rangi tofauti tofauti wakiwa nje ya kibanda chao kinacho tumika kuwafugia wapo wanazunguka. Bata hao ni chanzo cha nyama na mayai kwa mfugaji pia humsaidia mfugaji kupata kipato pindi anapo wauza.

Mwanamke mmoja aliyevaa buti za rangi nyeusi, akiwahudumia ndege aliowafuga aina ya bata, wenye rangi tofautitofauti, huku kukiwa na bwawa dogo liliojengwa kwa saruji, ambalo hutumika na bata hao.

Mwanaume mmoja aliyeshika mfuko wenye rangi nyeupe, akiwapa chakula bata wengi weupe waliombele yake. Wote wapo katika banda ambalo ukuta ni sehemu kubwa ya paa likiwa limeharibika.

Mbegu za mimea mbalimbali zikiwa zimewekwa katika mabakuli na masahani yenye rangi tofautitofauti, huku majina ya mbegu hizo yakiwa yameandikwa katika karatasi. Mbegu hizi zitanunuliwa na wakulima, kwa ajili ya kwenda kupandwa mashambani au bustanini.

Shamba kubwa lililolimwa na kupandwa mbegu za mimea ambayo imeanza kuota: Limepitishiwa mabomba membamba marefu meusi kwa ajili ya umwagiliaji ili kusaidia mimea hiyo kukua haraka na mbegu ziweze kuzalishwa kwa wingi na wakulima.

Mbegu aina ya easidi, ambayo ni ya mimea ya mboga mboga imehifadhiwa na kufungwa vizuri katika kifungashio, chenye rangi ya njano na kijani, huku mmea ambao utaota baada ya mbegu hizi kupandwa ukiwa umechorwa kwa juu, mbegu hii inauzwa kwa wakulima ili wakapande mashambani au bustanini.

Sehemu ya shamba iliyolimwa vizuri na kupandwa mimea yenye rangi ya kijani, imepitishwa mipira meusi kwa ajili ya umwagiliaji wa njia ya matone, unaosaidia mmea kukua vizuri.

Mbegu za aina mbalimbali ya maua, zimehifadhiwa na kufungwa vizuri katika vifungashio vyenye rangi na picha za maua yatakayoota pindi mbegu hizo zitakapo pandwa. Zimetundikwa katika shelfu za chuma, na zipo katika duka linalouza pembejeo za kilimo na dawa za wanyama.

Sehemu ya nje ya duka ikiwa imepangwa mifuko yenye rangi tofautitofauti, ambayo ina mbegu za mimea ya aina mbalimbali kama vile maharage, mahindi na ulezi ambazo zinauzwa kwa wakulima.

Mbegu aina ya "EASEED" ambayo ni ya mimea ya mbogamboga aina ya brokoli, ina gramu kumi na imehifadhiwa na kufungwa vizuri katika kifungashio. Inauzwa kwa wakulima ili wakapande mashambani au bustanini.

Mbegu mbalimbali kama vile maharage yenye rangi toautitofauti, zimewekwa kaitka vikapu, huku juu ya kikapu kimoja kukiwa na ndoo ndogo, vyote vimewekwa nje ya duka la kuuzia ili mkulima aone na aweze kununua kwa ajili ya kupanda shambani.

Mbegu aina ya (EASEED) ambayo ni ya mimea ya mbogamboga aina ya kabichi imehifadhiwa na kufungwa vizuri kwenye kifungashio. Mbegu hii itanunuliwa na wakulima ili kwenda kupandwa mashambani au bustanini.

Mbegu za aina tofauti tofauti za maua zimehifadhiwa na kufungwa vizuri katika vifungashio vyenye rangi na picha za maua yatakayoota pindi mbegu hizo zitapopandwa. Zipo katika duka linalouza pembejeo za kilimo na madawa ya mifugo.

Mbegu mbalimbali za mbogamboga, vitunguu na bamia zimehifadhiwa na kufungwa vizuri katika vifungashio vilivyotundikwa kwenye vyuma vyenye rangi nyeusi vilivyopo kwenye duka la pembejeo za kilimo, ambazo mkulima akinunua ataenda kupanda mashambani au bustanini.

Mbegu aina ya "EASEED" iliyohifadhiwa vizuri katika kifungashio na kufungwa ina gramu kumi. Hutumika kupandwa mashambani na bustanini na kuota mimea ya mbogamboga aina ya mchicha iliyochorwa juu ya kifungashio hicho.

Mbegu za mimea mbalimbali zilizo hifadhiwa vizuri katika vifungashio tofautitofauti, huku nyingine zikiwazimewekwa katika vyombo vya wazi, zimepangwa vizuri katika meza ilizionwe na wakulima na kununuliwa.

Mbegu aina ya "Easeed" iliyohifadhiwa vizuri katika kifungashio na kufungwa, ina gramu kumi, hutumika kupandwa mashambani na bustanini na inaota mimea ya mbogamboga aina ya mchicha iliyochorwa juu ya kifungashio hicho.

Mbegu aina ya (Simlaw seeds), iliyohifadhiwa vizuri katika kifungashio na kufungwa, huku maelezo ya matumizi ya mbegu hiyo yakiwa yameandikwa juu ya kifungashio hicho. Mbegu hii ikipandwa, huota mimea ya mbogamboga aina ya figiri.

Wanaume watatu wamesimama katika eneo la wazi lililo na vichanja vilivyojengwa kwa vyuma, wakikagua mbegu zilizoanikwa kama zipo tayari kwa ajili ya kwenda kupandwa mashambani.

Madakitari wawili waliovaa mavazi maalumu mmoja yenye rangi nyeupe na mwingine yenye rangi ya bluu, huku mmoja akiwa amekaa na mwingine amesimama, wamemshikilia mbwa mdogo ambaye wanampa matibabu katika chumba maalumu.

Mbwa mmoja mwenye rangi ya kahawia akiwa anakula na kunywa maji katika vyombo visafi, pembeni yake kukiwa na kibanda kilicho jengwa kwa mbao na kuezekwa vizuri eneo hili linamaua pamoja na miti yenye rangi ya kijani.

Banda dogo linalotumika kufugia mifugo, limetengenezwa kwa mbao na kuezekwa kwa bati, lipo katika eneo la wazi lenye majani pamoja miti, kuna mbwa mwenye rangi nyeusi na kahawia, juu ya banda hilo kuna vitu tofautitofauti.

Mbwa mmoja mwenye rangi ya kahawia na nyeusi, amelala kwenye kibanda kilichojengwa kwa mbao na kupakwa rangi, ambacho kipo katika eneo lililo na miti pamoja na majani. Kibanda hiki kinatumika kumfugia mbwa huyo.

Chapa ya tangazo la huduma zinazotolewa na taasisi ya kutunza mifugo, aina ya: mbwa, paka, na sungura. Lina picha ya mifugo hiyo, pamoja na maandishi ya huduma zinazotolewa, na mawasiliano yao.

Mbwa watano walio na rangi ya kahawia na nyeusi, wapo katika eneo la wazi lililo na majani mafupi ya kijani, huku wakiwa wamefungua midomo na baadhi yao wametoa ulimi nje, wanatumika katika ulinzi wa sehemu mbalimbali, kama vile majumbani na maofisini.

Vibanda vidogo vilivyotengenezwa kwa vyuma na kuwekwa nyaya za senyenge, vikiwa na paka wadogo pamoja na vyombo vyeupe vya chakula, vinatumika katika kufugia mifugo midogo kama vile paka na mbwa.

Madaktari wa mifugo waliovaa makoti ya rangi nyeupe, wakiwa wamesimama mbele ya gari na wengine wawili, huku mmoja wao akiwa ameinama akishika mbwa walio mbele yao. Mbwa hao wana rangi tofautitofauti.

Madaktari wawili wa mifuho walio vaa sare maalumu, huku mmoja akimuhudumia mbwa aliye simama juu ya meza na mwingine akiandika. Wapo katika chumba cha kutibia mifugo mbalimbali.

Mwanaume mmoja aliyevaa koti la rangi ya kijani, kofia na buti anamnywesha tembo maziwa yaliyopo kwenye chupa nyeupe, huku sehemu hiyo kukiwa na wanyamapori wengine aina ya tembo na watu waliovaa mavazi kama yeye, pia eneo hilo lina miti pamoja na watu wengine wengi waliowazunguka na kuwaangalia.

Wanyamapori watatu aina ya twiga wakitembea katika eneo lililo na udongo mkavu, huku pembeni kukiwa na majani mafupi yenye rangi ya kijani, pamoja na miti mirefu. Wanyama hawa ni kivutio kikubwa cha watalii, hivyo husaidia katika kuongeza pato la taifa.

Mnyamapori mwenye shingo ndefu aina ya twiga, akiwa amesimama kwenye ardhi yenye majani marefu na mafupi, miti pamoja na vichaka, mnyama huyu huvutia watalii, hivyo husaidia katika kuongeza pato la taifa na ni chanzo cha fedha za kigeni.

Mnyama wa porini jamii ya twiga, akiwa ameweka kichwa chake, katika uzio uliojengwa kwa vyuma. Nyuma yake kukiwa na majani mafupi, pamoja na miti mirefu. Sehemu hii inatumika katika kuwatunzia wanyamapori, wa aina mbalimbali.

Ndege moja mwenye rangi mbalimbali akiwa amesimama katika tawi la mti mkavu uliopo porini, ndege huyu huvutia watalii hivyo huvutia watalii na ni chanzo cha fedha za kigeni.

Mwanaume mmoja aliyevaa barakoa, akiwa amemshika mnyama wa porini aina ya twiga, katika eneo lililo na miti, huku kati yao kukiwa na uzio uliojengwa kwa vyuma.

Tembo mdogo akijirushia udongo mwekundu mwilini mwake, huku pembeni kukiwa na tembo mwingine pamoja na maafisa wa wanyama pori waliyovaa koti za rangi ya kijani ambao hutunza wanyama hao.